Eneo la benki lenye mashine mbili za ATM zilizowekwa kwenye ukuta wa bluu. Sakafu ina vigae vyeusi na vyeupe vilivyopangwa kwa muundo wa mraba na mteja mmoja anatembea karibu na mashine hizo. Eneo hili ni la huduma muhimu za kifedha zinazopatikana masaa ishirini na nne.

Programu ya simu ya benki huku kioo chake kikuu kinakaribisha watumiaji na kimepambwa kwa taswira ya pundamilia, chini kuna chaguzi za kufungua akaunti mpya na kuendelea na maombi yaliyohifadhiwa, hii inaakisi huduma za kisasa za kibenki zinazopatikana kupitia majukwaa ya kidigitali.

Onyo kutoka benki kuhusu usalama wa huduma za kibenki za kidijitali, inaonyesha simu mahili mikononi mwa mtu ukiwa na ujumbe unaohoji matumizi ya mtandao, huu ni ukumbusho muhimu kwa wateja wa benki kulinda taarifa zao za kifedha.

Watu wawili wakiwa katika eneo tulivu. Eneo hilo linaonekana kuwa mazingira ya kibenki. Mmoja akiwa amevalia suti nyeusi na shati jeupe ndani yake, huku mwingine akionekana amevalia fulana nyekundu akiwa na kamba nyekundu shingoni kwake; inaonekana wanaenda kujihusisha na huduma za kifedha katika mazingira ya kibenki.

Kundi la watu wakijumuika kwenye meza moja ndani ya baa wakizungumza na kunywa vinywaji. Chupa za bia na glasi zipo mezani huku mandhari ya nyuma ikionyesha vinywaji vingine kwenye rafu, hali hii inaashiria huduma za baa ambapo watu hukutana kwa ajili ya starehe na burudani.

Kijana mfanya kazi wa sehemu wanayouza vinywaji vikali, akitabasamu mbele ya kaunta iliyojaa vinywaji hivyo. Ameshika glasi ya kinywaji kilichochanganywa na kuna mananasi na tango upande wa pili, rafu zilizo nyuma yake zimejaa aina mbalimbali za pombe.

Katika eneo lenye mwangaza wa zambarau watu wamekusanyika wanafurahia vinywaji na burudani, baadhi ya watu wanasimama wakiongea huku wengine wakiwa wameketi kwenye meza taa za kuvutia zimetundikwa juu zikiongeza shamrashamra za mahali hapa, inaonekana ni sehemu ambapo watu wanajipatia vinywaji pamoja na burudani mbali mbali na kuweza kujipunguzia mawazo.

Sehemu wanayouza vinywaji ya kisasa yenye taa nyekundu na kijani. Chupa nyingi za vinywaji zimepangwa kwenye ngazi za kioo zikiangaza vizuri. Sakafu inaakisi mwangaza na madirisha makubwa yanatoa muonekano wa nje, upande wa kushoto.

Ukumbi wenye watu wengi uliojaa wafulahishaji huku taa za rangi ya dhambarau zikiangaza kila mahali, watu wanasimama na kuketi wakiangalia mazingira ya burudani. Nyuma glasi zilizojazwa vivywaji zinaonekana zikionesha kuwa ni mahali pa kujivinjari.

Katika chumba chenye sakafu inayong'aa, magari kadhaa meupe yamepangwa yakionekana tayari kwa mauzo, mbele kuna meza ya kioo yenye chupa ya maji na magazeti, mguu wa mtu uliovalia suruali unaashiria uwepo wa mtu anayesubiri, sehemu hii wanaonekana ku wajihusisha na uuzaji wa magari.

Safu ndefu ya magari meupe yaliyopangwa kwa usawa yakingojea wanunuzi wake. Magari hayo yanaonekana mapya, na sehemu ya ardhi iliyo na changarawe inaweza kuonekana chini. Nyuma ya magari kuna jengo refu na miti ikionyesha mazingira ya jiji au eneo la maegesho ya magari, ambapo watu wanaenda kuegesha au ni sehemu wanaojihusisha na uuzaji wa magari.

Sehemu ya ndani ya gari ikiangazia viti vya ngozi nyeusi na paa la kioo kuongeza mwanga ndani, na mikeka ya sakafu ya rangi ya kahawia imewekwa kwenye sakafu ya gari hiyo, gari inaonekana kua katika hali nzuri; sehemu hii inaonekana wana jihusisha na uuzaji wa magari au vifaa mbalimbali vya magari.

Mistari ya magari meupe yaliyopakiwa yamejipanga kwenye ardhi iliyowazi, Magari hayo yanaonekana kuwa mapya yakiwa na sehemu za nyuma zinazofanana. Nyuma yake kuna majengo na miti inaonekana. Hii inaonekana ni sehemu wanayojihusisha na uuzaji wa magari.

Jengo la mauzo ya magari linaonekana likiwa na mabango yenye nembo inayoonyesha ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa magari, mbele ya jengo kuna jengo la chuma na karibu na barabara kuna nguzo za umeme, gari za manjano zimewekwa sehemu ya kona ya kulia ya eneo hilo ikionyesha ni sehemu inayojihusisha na uuzaji au usambazaji wa magari.

Wanaume wawili wakiwa katika kituo cha kuuzia maziwa, ambapo mmoja anaelekeza kwenye tangazo la bei na upatikanaji wa maziwa, mashine mbili za kutoa maziwa zinaonekana zikitoa huduma ya maziwa yaliyosafishwa hii inaashiria duka la bidhaa za maziwa ikirahisisha upatikanaji wa maziwa kwa wateja.

Duka la rejareja lenye mlango wa rangi ya bluu na mabango ili nembo ya "INYANGE" na ujumbe mwingine ukionekana kwa pembeni. Mteja amesimama mbele ya mlango akiongea na mhudumu ambaye ameshika kikombe. Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali ikiwemo chupa za maji, hii inaashiria upatikanaji wa bidhaa za kila siku za majumbani kwa urahisi zaidi.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa moja kwa moja. Mashine hiyo imepambwa kwa taswira ya ng'ombe na chupa ya maziwa, ikiashiria huduma ya maziwa. Mashine hii ni sehemu ya mageuzi ya teknolojia katika biashara za maziwa, ikitoa urahisi na upatikanaji wa bidhaa kwa wateja.

Mashine bora na ya kisasa iliyopo katika duka la bidhaa za maziwa. Mashine hii imetengenezwa kutoa maziwa yaliyo katika kiwango cha hali ya juu na ufanisi wa ubora na tayari kwa kunywa. Ubunifu huu unarahisisha upatikanaji wa maziwa kwa wateja.

Mashine mbili za kuuza maziwa moja kwa moja, mashine hizo zimepambwa kwa taswila ya ng'ombe na maziwa yakimwagika kwenye glasi zikuvutia wateja, Watu wachache wanaonekana nyuma ya mashine hizo wakionyesha matumizi ya teknolojia mpya katika biashara ya maziwa.

Duka la maziwa lililopakwa rangi ya bluu na nyeupe, likiwa na bango lenye orodha ya bidhaa zinazouzwa. Bango hilo linatangaza maziwa freshi, mtindi, keki na mayai, likionyesha aina mbalimbali za bidhaa za maziwa zinazopatikana. Hii inawakilisha duka la bidhaa za maziwa likitoa huduma muhimu kwa jamii.

Mashine ya kisasa ya kutoa maziwa ikiwa na taswira ya ng'ombe na chupa ya maziwa kwenye sehemu ya chini, sehemu ya juu inakifaa cha kudhibiti na sehemu ya kutoa maziwa. Mashine hii ni muhimu kwa maduka ya bidhaa za maziwa ikirahisisha upatikanaji wa maziwa safi kwa wateja.

Duka la maziwa likiwa na taswira ya ng'ombe na maandishi yanayosomeka "tunauza maziwa freshi na mtindi" kwenye ukuta wa nje. Ndani ya duka kuna watu wawili wakishughulika huku vifaa vya jikoni na jokofu vikiwa vinaonekana. Hii ni biashara inayotoa huduma za kuuza bidhaa za maziwa ikiwa na ishara wazi za kuwavutia wateja.

Duka la bidhaa za maziwa lililopewa jina la "murang" watu kadhaa wamesimama nje ya duka wakionyesha shughuli au tukio fulani linalohusiana na biashara ya maziwa, bango juu ya mlango linaashiria ushirikiano kati ya ng'ombe na mrang`a na serikali ya kaunti.

Mwanamke aliyevaa kofia nyeupe na fulana nyeupe akiwa ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa ya kisasa, huku nje kukiwa kumesheheni mabango ya watoto wakiwa wanakunywa maziwa pamoja na ng'ombe, huduma hii kielektroniki ni muhimu na bora kwani hurahisisha upatikanaji wa maziwa katika jamii.

Mandhari haya yanaonyesha watu wawili wakisogeza mashine ya maziwa kwenye duka. Mashine hiyo imefungwa vizuri, ikiashiria kuwa ni mpya au inahamishwa. Nyuma yao kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali, ikionyesha kuwa ni sehemu ya duka la rejareja.

Mwanamke amesimama mbele ya mashine ya kutoa maziwa akiitumia kuchota maziwa, mashine hiyo imepambwa kwa maelekezo na alama zinazohusiana na maziwa ukuta wa nyuma una maandishi ya ziada na mabango yanayoelekeza watumiaji, sehemu hiyo inaonekana wanajihusisha na uuzaji wa bidhaa za kila siku za maziwa.

Mashine bora ya kielektroniki, inayojihusisha na utoaji wa bidhaa za maziwa, ikiwa imesheheni taswira mbalimbali, ikiwemo ng'ombe pamoja na maandishi yanayoonyesha ni uuzaji wa maziwa katika jamii. Bidhaa hizi ni muhimu, kwani zinawezesha wanajamii kuweza kukidhi mahitaji yao ya kila siku kwa urahisi zaidi na kwa kiwango cha ubora wa hali ya juu.

Mashine ya kutoa maziwa imesimama wima, ikiwa na maandishi yanayoonyesha kuwa ni maalum kwa ajili ya utoaji wa maziwa pembeni yake kuna taswira ya ng'ombe upande wa kulia kuna sehemu ya kuingiza fedha na kutoa maziwa ,waya za umeme zimetapakaa sakafuni karibu na mashine hiyo hii inaonyesha ni duka linalo toa bidhaa za kila siku za dukani ambapo zinawasaidia wana jamii kuweza kukizi mahitaji yao ya kila siku.

Duka linalojihusisha na utoaji wa bidha za nyumbani za kila siku, likiwa limesheheni aina mbalimbali za bidhaa hizo ikiwemo mashine ya kisasa na bora ya utoaji wa maziwa ya kielektroniki, ambayo inarahisisha upatikanaji wa maziwa katika jamii.

Sehemu ya duka lenye bango dogo lenye ukubwa kiasi, linaonyesha sehemu inayo jihusisha na uuzaji wa bidhaa za ng’ombe. Mtu amesimama mbele ya dirisha la kuuzia akinunua, mlango wa duka una maandishi yanayo onyesha ni duka la maziwa, na bidhaa mbali mbali za maziwa zimepangwa ndani.

Mtu akimimina maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa hadi kwenye chombo kingine kidogo kupitia chujio. Nyuma yake kuna rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali, zikiwemo pakti za chai na sabuni. Hii ni shughuli ya kawaida inayofanyika katika duka la bidhaa za maziwa, ikiwakilisha usambazaji wa bidhaa hizo.

Duka linaloonekana linauza bidhaa mbalimbali, zikiwemo soda ambazo zimewekwa kwenye ngazi nyuma ya mashine ya kisasa inayoonekana kutoa bidhaa za maziwa. Mashine hiyo ni muhimu kwani inawezesha jamii kujipatia maziwa kiautomatiki zaidi kuliko kuanza kutegemea watu kusambaza katika mazingira ya nyumbani.

Rafu za duka kubwa zilizojaa bidhaa za maziwa ikiwemo mtindi na maziwa safi, bidhaa hizo zimepangwa kwa utaratibu zikiwa na nembo zikionyesha kuwa bidhaa hizo ni bora, Mtoto mdogo amesimama mbele akitizama bidhaa hizo kwa shauku.

Duka linalotoa bidhaa za kila siku za maziwa likiwa katika muonekano mzuri imesheheni taswira mbalimbali za ng'ombe pamoja na maziwa, huku kwa nje kukiwa na mtu amesimama akitazama kamera huku pembeni kunionekana kuwa na mwanamke ambaye anaingia ndani, huku kwa kwa chini kukiwa na mayai, huduma hii ya upatikanaji wa maziwa katika jamii ni muhimu kwani inarahisisha upatikanaji wa bidhaa hizo.

Duka la uuzaji wa maziwa likiwa na mashine ya kutoa maziwa, wateja kadhaa wamesimama nje ya duka wakisubiri au kununua bidhaa za maziwa. Hali ya mazingira inaashiria kuwa mahali hapo kuna shughuli za kibiashara.

Mwanaume akifanya kazi kwenye mashine ya kuuza maziwa, anakodolea macho eneo la chupa wakati akibonyeza kitufe kwenye paneli ya kudhibiti, mwanamke mwingine yuko upande wa kulia akiangalia mashine hiyo hii inawezesha jamii kuweza kujipatia bidhaa aina ya maziwa kwa urahisi zaidi na ambazo ni bora zilizohifadhiwa katika mashine ya kielektroniki na kisasa zaidi.

Mashine ya kisasa inayotoa bidhaa za maziwa imesimama wima ikitoa maziwa mapya kwa kutumia teknolojia. Kuna taswira ya mtoto mweusi mwenye tabasamu akishika glasi ya maziwa akiashiria utayari wa kunywa. Mashine hii ni njia ya kisasa ya kupata maziwa safi na haraka.

Duka la maziwa lilopakwa rangi ukutani, mwanamke amesimama mbele ya mlango akitazama ndani na milango ina michoro ya ng'ombe. Bango lingine linaonekana likionesha kuwa ni sehemu wanayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za kila siku za maziwa.

Mashine bora na ya kisasa, ikiwa imesheheni mabango mbalimbali, pamoja na picha ya ng'ombe ikionekana inatoa huduma za bidhaa za maziwa kielektroniki, ambapo mtu yeyote anaweza kufika eneo hilo na kuweza kujihudumia bila kupata shida yoyote. Huduma hii ni muhimu katika jamii kwani inawezesha kupata bidhaa ya maziwa kwa urahisi zaidi katika maeneo yao.

Mistari ya mashine za kisasa za kutoa maziwa imepangiliwa ndani ya duka. Kila mashine ina skrini na eneo kubwa la kutoa maziwa na imepambwa na michoro wa ng'ombe na chupa za maziwa. Mashine hizo zimepangwa vizuri na tayari kutoa huduma kwa jamii.

Wanaume wawili ndani ya duka wakiwa wamesimama kalibu na rafu zenye bidhaa ya maziwa zikiwemo chupa na vyo ombo cha plastiki mmoja wao ameshikilia chombo cha manjano, huku mwingi akiwa nyuma ya maza iliyojaa vyombo vya plastiki vyenye bidhaa, hii inawakilisha duka la bidhaa za maziwa au kituo chakusambaza bidhaa hizo.

Sofa la viti vitatu lililopambwa vizuri likiwa na mito minne ya mapambo, sofa nyingine kadhaa za aina tofauti zinaonekana nyuma yake ikionyesha uteuzi mpana wa bidhaa hii inashiria duka la samani ikitoa huduma wa uuzaji wa samani kwa wateja.

Chumba cha kulia chakula kilichopangwa kwa ustadi, kikiwa na meza ya mbao ya duara iliyozungukwa na viti, chakula na vinywaji vimepangwa juu ya meza huku kabati refu la mbao likisimama karibu, ngazi iliyopinda inaongeza uzuri wa chumba hichi kilichopambwa kwa mimea ya ndani. Samani kama hizi ni. muhimu kwani zinapendezesha nyumba na kuifanya ionekane bora na ya kuvutia zaidi.

Sehemu ya wazi ambapo kunaonekana kuna masofa yenye rangi ya maziwa yamepangwa pamoja na mito yake yenye kijani cha mgomba, ikionyesha ni sehemu wanayojihusisha na uuzaji wa samani za nyumbani pia kwa juu kuna bango kubwa linaloonyesha matangazo ya biashara hiyo.

Samani mbalimbali kama vile viti, meza, vitanda, sofa, kabati pamoja na taa za chumbani zikiwa zimepangwa katika muundo mzuri unaoweza kupitia ayeja juu ya dari kuna taa za mraba ambazo zinztoz mwanga katika duka hilo inaonekana ni duka linalojihusisha na uuzaji mbalimbali wa samani.

Duka kubwa la samani lililojaa sofa za aina mbalimbali, zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna sofa za rangi fotautitofauti kama vile kijivu na bluu na meza ndogo inaonekana imewekwa kwa mbele. Baadhi ya samani zikionekana kuwa na bei, zinavyoonyesha kiwango kinachotakiwa kuuzwa.

Seti za sofa za bluu zikiwa zimepangwa nje. Kuna meza ndogo na mito yenye ruwaza inayopamba sofa hizo. Nyuma kuna jengo la rangi ya manjano, na mtu ameketi karibu na dirisha. Sehemu hii inaonekana wanajihusisha na uuzaji wa samani mbalimbali za majumbani.

Sebule iliyopambwa kwa uwangalifu kukiwa na sofa za kisasa za rangi ya kijivu na mito ya machungwa, kuna meza ndogo katikati iliyo na mapambo na zulia lenye mistari tofauti linapamba sakafu eneo hili linawakilisha mpangilio wa samani zinazouzwa na wauzaji wa samani hizo.

Sehemu iliyopangwa vizuri ikionekana wanajihusisha na uuzaji wa samani mbalimbali, ikiwemo: sofa, meza, stuli pamoja na vifaa vingine vinavyoendana na hivyo. Kwa mbali kunaonekana kuwa na taa ambazo zinapendezesha mandhari haya, huku watu wawili wakionekana; mmoja amevaa shati jeupe mwingine jeusi, moja kwa moja wakionekana ni wauzaji wa samani hizo.

Samani za mbao zikiwemo kabati, meza, na viti zimewekwa nje kwenye ardhi nyeupe. Nyuma yake kuna jengo lenye kuta zabati na madirisha ya mbao huku majengo yakionekana kuchakaa eneo hilo la wazi inaonekana ni sehemu wanayojihusisha na uuzaji wa samani mbali mbali ambapo watu wanaweza kwenda kununua kwa ajili ya kwenda kuweka majumbani kwao.

Seti ya samani za mbao ikiwemo meza mbili na viti vidogo kadhaa zote zimetengenezwa kwa mbao nyepesi meza kubwa ikiwa mbele ikizungukwa na meza ndogo na meza ndogo zaidi pamoja na viti vingine vipo kwa nyuma. samani hizo zimepangwa vizuri kwenye sehemu iliyotawanyika kwa kokoto ndogo zikionesha ni bidhaa zilizotengenezwa kwa umaridadi. sehemu hii inaonekana wanajihusisha na uuzaji wa samani hizo za majumbani.

Samani zilizopangwa katika muundo mzuri ukiwa na viti vyenye rangi nyeusi ambavyo ni maalum kwa ajili ya kulia huku katikati yake kukiwa na meza ya kioo. Mkono wa kulia kunaonekana kuwa na sofa tatu ambazo zimepangwa katika muundo mzuri huku kukiwa na mito myeupe. Mazingira haya yanaonyesha kuwa ni sehemu wanayojihusisha na uuzaji wa samani za majumbani.

Sehemu ya wazi yenye mpangilio mzuri wa samani mbalimbali zikiwemo stuli, sofa pamoja na vitanda, kwa mbaali kunaonekana kuwa na mtu alievalia koti lenye rangi nyekundu pamoja na mwengine alievalia fulana yenye rangi nyeusi, mazingira haya yanaonekana yanajihusisha na uuzaji wa samani mbalimbali za majumbani.

Jengo kubwa linaonyesha vitanda vingi vilivyopangwa kwa safu na kuonyesha mitindo tofauti. Matandiko meupe na bluu yamepambwa juu ya magodoro. Chumba kinaonekana wazi na kimepangwa vizuri kikiwa tayari kwa wateja. Sehemu hii inaonyesha wanajihusisha na uuzaji wa samani mbalimbali ambazo ni za viwango vya juu na ubora zaidi.

Chumba cha kuuza samani kinaonekana kikiwa na makochi mawili ya rangi ya machungwa na kiti kimoja cheusi cha kifahari. Nakshi mbalimbali zikionekana zimepambwa kwenye makochi, taa zinaning'inia kutoka dali zikitoa mwanga kwenye eneo hilo. Hii inaonekana ni sehemu wanaojihusisha na uuzaji wa samani za nyumbani, ikiwemo masofa pamoja na vitu vingine vya samani.

Samani mbalimbali zikiwemo sofa pamoja na meza, zikiwa katika eneo ambalo linaloonekana ni sehemu wanaojihusisha na uuzaji wa samani, zikiwa zimepangwa katika muundo mzuri. Juu ya dari kunaonekana na taa; ambazo zinatoa mwanga hafifu katika eneo hilo.

Kitanda cheupe chenye muundo wa kuvutia kikiwa na godoro jeupe kilichowekwa juu yake bodi za kitanda zina michoro ya kijiometri na kuna droo zinazoweza kuvutwa chini ya kitanda nyuma bango lenye maneno yanayoonyesha wanajihusisha na uuzaji wa samani inaonyesha asili ya bidhaa ikijumuisha bidhaa zinazouzwa kwa wauzaji wa samahani hizo.

Chumba kinaonyesha samani kilichopangika vizuri, kikiwa na vitanda vya aina mbalimbali na viti vya starehe. Vitanda vimepambwa kwa matandiko meupe na bluu, vitu vikiwa na rangi tofautitofauti. Chumba hiki kimeundwa kuonyesha bidhaa za duka, au sehemu waojihusisha na uuzaji wa samani mbalimbali ikiwemo vitanda, masofa pamoja na viti vya nyumbani.

Kitanda cha mbao cha rangi ya kahawia iliyokolea, kikiwa na michongo ya kisanii kwenye ubao wa kichwa na miguu, ubunifu wake unaonekana wa kisasa na wa kuvutia, ukiashiria ustadi wa useremala kwa nyuma samani zingine za mbao pia zinaweza kutofautishwa, zikidokeza kuwa hii ni sehemu ya duka la samani au karakana.

Sebule iliyopambwa kwa ustadi na seti ya sofa za rangi ya kijivu ziliwa zimejipanga. Meza inaonekana ya mbao na mikeka yenye mitindo inakamilisha mpangilio huo. Kuta zimepambwa kwa sanaa ya kisasa na taa zikionyesha mazingira ya duka la samani au chumba cha maonyesho.

Eneo ambalo linaonekana kama eneo la wazi au chumba kirefu ambacho kunaonekana kuna samani mbalimbali zikiwa zimepangwa, samani hizo zikiwa ni vitanda vilivyotengenezwa katika muundo wa chuma pamoja na mbao. Eneo hilo linaonekana kuwa ni wazi ni duka linalojihusisha na uuzaji wa samani za nyumbani.

Mafundi wawili wa useremala, wakitumia randa kutengeneza mbao, wakiwa wamesimama wakiinamia, ambao ndefu, wanaonekana wanafanya kazi ya kuandaa malighafi. Shughuli hii inawakilisha utengenezaji wa samani mbalimbali za majumbani.

Mpishi mkuu na wahudumu wawili wakiwa tayari kuhudumia wateja, kila mmoja amebeba sahani ya chakula mpishi amevaa sare nyeupe kamili na kofia huku wahudumu wakiwa wamevalia mashati meupe na sketi nyeusi. Mazingira yanayowakilisha mgahawa wa hoteli na viti vya mbao viko mbele yao.

Kundi la watu kwenye hoteli wenye ukumbi wa kupumzika ndani ya jengo, mwanamke mmoja amesimama akiongea huku ameshika begi lake. Kijana mdogo anashughulikia kitu kwenye meza na mvulana mwengine anaoekana nyuma. Mapambo ya rangi na viti vingi vinatengeneza mazingira ya kupendeza zaidi katika hoteli hiyo.

Mapokezi ya hoteli ambapo mwanamke amesimama mbele ya kaunta akizungumza na wahudumu wawili waliovaa sare, juu ya kaunta kuna karatasi na ua la maua hii inawakilisha huduma kwa wateja inayotolewa katika hoteli.

Kundi la watu, wakifurahia mlo katika mazingira ya hoteli, wamekaa kwenye viti vya kifahari vya rangi ya njano na viti vya mbao, wakiwa wamezunguka meza zilizopangwa kwa ajili ya chakula. Huu ni mfano wa huduma ya chakula na vinywaji inayotolewa katika hoteli.

Eneo la mapokezi la hoteli yenye sakafu inayo ng'aa na viti vya kisasa, kaunta ya mapokezi ina maua mekundu yaliyo pangwa vizuri, mandhari yote yanaonyesha mazingira ya hoteli ambapo watu wanaenda kupumzika au wageni mbalimbali wanaweza kupokelewa kutoka maeneo tofauti tofauti.

Meza iliyojaa mboga na matunda mbali mbali ikiwemo nyanya karoti na kabichi bidhaa hizo zimewekwa kwenye mpangilio mzuri na kuashiria soko la ndani, watu wachache wanajishughulisha na ununuzi wa kionyesha shughuli za kawaida za kibiashara zinazopatikana sokoni.

Duka lililojaa bidhaa mbalimbali ikiwemo vinywaji, vyakula na bidhaa za nyumbani. Mtu mmoja ambaye amevaa shati la blue na barakoa anashika bidhaa huku akihudumiwa na muuzaji aliyevaa shati la kijani na barakoa. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu na zingine zimewekwa kwenye meza mbele. Duka linaonekana kuwa safi na limepakwa vizuri.

Mizigo mikubwa ya viungo na nafaka mbaimbali imepangwa kwa uangalifu sokoni, juu ya meza kuna bidhaa nyingine nyingi zikiwa zimepangwa zikitoa mandhari ya biashara iliyochangamka katika maduka madogomadogo, mauzo haya yanawakilisha utajiri wa bidhaa za ndani.

Watu wawili wakitembea ndani ya soko wakiangalia bidhaa mbalimbali, zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuta zimefunikwa kwa mapambo na vitu vingine vya sanaa, ikionyesha wingi wa bidhaa zinazopatikana. Hii ni sehemu ya huduma za soko ikitoa fursa ya wafanyabiashara na wanunuzi kukutana.

Soko lenye shughuli nyingi likiwa na mkusanyiko wa: nyanya, matango na ndizi; huku watu wengi wakiwa wanajishughulisha na biashara. Bidhaa mbalimbali kama vile mchele na nafaka pia zinaonekana zikiwa sokoni, ambapo watu wengi wanaenda kuhemea na kuweza kujipatia mahitaji yao ya kila siku ya nyumbani.

Soko kubwa la wazi lililokuwa na wauzaji na wateja wakifanya biashara chini ya miavuli mikubwa miwili, matunda na mboga mbalimbali kama: machungwa, ndizi na matikiti maji yamepangwa vizuri kwenye vibanda hivyo, watu kadhaa wamesimama karibu na bidhaa hizo baadhi wakiuza na wengine wakitazama au kununua.

Muuza bidhaa ameketi katikati ya aina mbalimbali za mbogamboga na matunda sokoni, kuna rundo la vitunguu, hoho, nyanya, na matango na viazi vikiwa vimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Watu wengi wanaonekana nyuma wakipita au wakifanya manunuzi katika soko hilo lenye shughuli nyingi.

Mwanaume mzee akiuza bidhaa sokoni ameketi katikati ya rundo la machungwa ya manjano, mbele yake kuna vitinguu na bamia na watu wengine wapo nyuma yake wakionyesha shughuli nyingi za sokoni, mwanga wa jua unapenya kuangazia bidhaa na mandhari ya soko.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi, mwanaume mmoja ameketi katikati akisoma gazeti, huku kukiwa na rundo la matunda na mbogamboga kama vile ndizi, mananasi, nyanya na matunda mengine yaliyoonyeshwa kwa wingi. Mazingira yanaonyesha biashara ni hai na bidhaa mbalimbali za shambani zikiuzwa.

Soko linalojihusisha na uuzaji wa matunda mbalimbali zikiwemo ndizi, maembe pamoja na maparachichi. huku kwa mbali kukionekana na watu kadhaa ambao ni wateja wakijihusisha na uchaguaji wa matunda huku wafanyabiashara wakiwahudumia kwa makini wateja hao.

Wanawake wawili wanashiriki katika biashara sokoni, mmoja akimkabidhi mwenzake kiasi cha mboga za majani. Mandhari inaonyesha bidhaa mbalimbali sokoni zikiwemo, nyanya, ndizi na mboga nyingine. Wote wawili wakionyesha tabasamu, kuashiria mazingira ya kirafiki na shughuli ya kawaida ya soko.

Soko la ndani au duka, likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye meza ndefu iliyofunikwa kwa kitambaa chekundu. Mwanamke amesimama mbele ya meza hiyo, akiongea na mwanaume aliyekaa nyuma ya bidhaa. Nyuma yao, rafu zimejaa bidhaa zilizopakiwa, zikionyesha shughuli ya biashara au maonyesho ya bidhaa.

Soko lenye shughuli nyingi, lililojaa matunda na mbonga mbalimbali; ikiwemo maembe na ndizi, wafanyabiashara na wateja wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa chini ya miamvuli, baadhi ya matunda yana mabango yanayoonyesha bei yakionyesha shughuli za kibiashara.

Mazingira ya soko ambapo kunaonekana kuna wanawake ambao ni wajasiliamali wadogowadogo wanajihusisha na uuzajia wa bidhaa za nyanya, vitunguu, kabechi zikiwa zimepangwa katika muundo mzuri unao weza kuvutia wateja. hili linaonekana kuwa ni soko lililo changamka ambapo watu wanaenda kujipatia bidhaa kwa ajili ya kukidhi mahitaji yao ya nyumbani.

Soko lenye bidhaa mbalimbali zikiwemo nafaka na vyakula vingine vilivyopangwa kwenye magunia. Mteja anachagua bidhaa huku muuzaji akihudumia kwa nyuma. Taswira inaonyesha hali halisi ya biashara na mazingira ya soko la ndani.

Watu kadhaa wakiwa katika soko, wakijihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo mboga za majani, nyanya, pamoja na vitunguu. Soko linaonekana limechangamka ambapo biashara zinaenda zaidi kutokana na uwepo wa watu wengi, wanaowezesha shughuli hizo za biashara kuendelea.

Katika duka la nguo la aina mbalimbali za mavazi zimetundikwa kwenye kamba na kuonyeshwa kwenye meza, watu kadhaa wamesimama ndani ya duka wakitafuta au wakichagua bidhaa mwangaza mkali uliotoka kwenye taa zilizotundikwa juu zikimulika bidhaa hii inaonyesha ni soko ambalo limechangamka ambapo watu wengi wanaenda kwa ajili ya kujipatia bidhaa mbalimbali ili kukidhi mahitaji yao.

Meza iliyojaa bidhaa mbalimbali za sokoni, zikiwemo mbogamboga kama vile kabichi karoti na pilipilihoho pia kuna ndoa zilizojaa karanga na mifuko ya manjano, taswira hii inawakilisha shughuli za biashara zinazofanyika katika soko la ndani

Mwanamke akijishughulisha na kupanga mkusanyiko mkubwa wa ndizi na maembe katika soko lenye shughuli nyingi. Kuna aina mbalimbali za matunda zilizopangwa kwa uangalifu kwenye vibanda. Watu wengine na bidhaa zaidi, zipo nyuma zikionesha mazingira ya biashara ya soko.

Mazingira ya soko lililosheheni bidhaa mbalimbali ikiwemo: nyanya chungu, karoti, maharage, vitunguu, pamoja na nyanya. Huku wafanyabiashara wa bidhaa hizo wakionekana kuwa na tabasamu wakifurahia mauzo ya bidhaa zao katika soko lililosheheni watu mbalimbali wanaoenda kujipatia bidhaa za nyumbani za kila siku.

Mkono wa mtu unashikilia kadi ya benki yenye nembo ya "VISA" tayari kuitumia, kadi hiyo inaelekezwa kwenye kifaa cha malipo. Kifaa hicho kiko mkono mwingine kikiwa tayari kinaonyesha maagizo jinsi gani ya kutumia kadi. Hii inaonyesha umuhimu wa huduma za fedha kwa kutumia huduma za simu.

Kioo kikubwa kinatangaza huduma ya mikopo ya simu, kiwa na picha ya mwanamke akitumia simu na ujumbe wa kupata mkopo, kwenye sehemu ya chini kuna kibodi cha namba na vifungo vya kuwezesha miamala, kibandiko kinachoonyesha M-pesa kinaonekana wazi kikiwakilisha ushirikiano wa benki na huduma za kifedha.

Majengo marefu ya ghorofa yaliyopakwa rangi tofauti tofauti yanasimama katikati ya ujenzi unaoendelea, mifumo ya zege na nguzo zinaonekana zikiinuka kutoka ardhini zikionyesha hatua mbalimbali za ujenzi, barabara za udongo zinazozunguka eneo hilo na baadhi ya watu wanashughulika na kazi zao hizi zinaonekana ni sehemu ambapo ni majengo kwa ajili ya makazi ya watu.

Duka la bidhaa mbalimbali lililopo ndani ya jengo la maduka, bidhaa za kielektroniki na vifaa vingine vya kisasa vimepangwa vizuri ndani ya duka hilo. Hali hii inawakilisha mazingira ya biashara yanayopatikana katika vituo vya ununuzi wa bidhaa au katika soko lililoandaliwa maalumu kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Duka kubwa la viatu Kuna rafu zilizojazwa aina mbalimbali za viatu wateja kadhaa wakiwa ndani ya duka wakitazama bidhaa au kusubiri kuhudumiwa mwangaza mkali kutoka juu unaangazia bidhaa kuongeza mvuto wa duka hilo.

Duka la viatu limejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo viatu vilivyopangwa kwenye rafu na mifuko inayonin'ginia ukutani, wateja wanazunguka katikati ya bidhaa hizo wakichagua na kujaribu viatu. Duka hili linaonekana kuwa na shughuli nyingi likihudumia mahitaji ya wateja.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa lenye rafu nyingi zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Mteja mmoja anatembea kwenye njia kati ya rafu hizo akichagua bidhaa. Mabango ya makampuni mbalimbali yakiwemo Sumsung na Meko yanaonekana juu ya rafu.

Mteja akichagua chupa kwenye ngazi ndefu zilizojaa chupa za mvinyo na vinywaji vingine, duka hilo lina sehemu maalumu ya kuuza vileo ikiwa na ngazi zilizopangwa vizuri na taa za kutosha, eneo hili linatoa ununuzi wa bidhaa mbalimbali ikiwemo vinywaji ambapo watu wanaenda kujipatia ili kuweza kukidhi mahitaji yao ya kila siku.

Mteja akichagua bidhaa kutoka kwenye rafu ndefu iliyojaa vyombo vya plastiki na vinginevyo, bidhaa nyingi za nyumbani zilizopangwa kwa utaratibu zikiashiria duka kubwa. Wateja wengi pia wanajishughulisha na uchuuzi wakionyesha shughuli za kawaida za maduka makubwa.

Duka kubwa lililosheheni bidhaa mbalimbali zikiwemo viti, baiskeli, mipira na bidhaa nyingine za nyumbani huku kwa mbali kukionekana kuwa na watu wawili wanachagua bidhaa, mmoja kavaa shati jeupe na mwingine jekundu huku sakafu yake ikionekana inang'aa na kupendeza. Duka hili ni muhimu kwani linaiwezesha jamii kuweza kujipata mahitaji yake ya kila siku.

Safu ndefu za rafu zilizojaa vyombo vya plastiki vya rangi mbalimbali kama vile: bakuli, vikombe na masanduku ya kuhifadhia. Watu wawili, mmoja akiwa amevaa barakoa anasimama kando ya tolori la ununuzi. Hii ikionyesha ni duka kubwa wanaojihusisha na vyombo mbalimbali vya nyumbani.

Duka kubwa la kisasa lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu, kuna sehemu ya mikate iliyookwa upande wa kuli na bidhaa za matunda upande wa kushoto; wafanyakazi wachache wanaonekana wakihudumia wateja katika duka hilo.

Rafu za bidhaa mbalimbali zikiwemo biskuti na vitafunwa vingine vilivyopangwa vizuri, bidhaa zimewekwa kwenye vifurushi na masanduku yenye nembo tofauti za chapa, nafasi hii inawakilisha mazingira ya kawaida ya duka kubwa ambapo watu mbalimbali wanaenda kujipatia mahitaji yao ya kilasiku.

Safu ndefu za bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye rafu za duka kubwa, bidhaa nyingi ni dawa za meno zenye chapa mbalimbali ambazo zinaonekana kuwa katika mpangilio mzuri, sakafu yenye vigae inayong'aa na baadhi ya wateja wanaonekana kwa mbali wakichagua bidhaa hizo.

Duka lililopambwa kwa taa zilizo juu ya dari zinatoa mwanga hafifu, katika bidhaa zinazoonekana zimepangwa katika muundo mzuri. Maeneo kama haya ni muhimu katika jamii kwani huiwezesha jamii kuweza kujipatia bidhaa za kila siku na kuweza kukidhi mahitaji yao ya kila siku.

Mbele ya duka kubwa la bidhaa ambalo milango ni ya glasi na inaonekana imefunguka, ikionyesha bidhaa mbalimbali ndani zikiwemo ndizi na jokofu za nyama. Mabango ya matangazo ya bidhaa yanaonekana juu ya mlango.

Mteja amesimama karibu na kabati lenye bidhaa za kuuzwa, mkono wake unashika kifurushi anachotaka kikiweka kwenye kikapu cha ununuzi kilicho mbele yake; juu ya kabati kuna ubao ulioandikwa matunda na mbogamboga. Hii ni kuashiria ni sehemu ya duka ambapo watu wanaenda kujipatia bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.